Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma; watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti na kuvalia barakoa, ndani ya chumba wakiwa wanasikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu.

Dirisha, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliyosimama pamoja na waliyokaa wakiandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti vya plastiki chini ya kivuli wakiskiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu.

Watu wazima wanaume kwa wanawake waliosimama wakiangalia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Viti vya plastiki vilivyobebanishwa, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kuzunguka meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake .Waliosimama ndani ya hema wakisikiliza, kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, wakiandika kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti kuzunguka meza; zilizotengenezwa kwa mbao na kufunikwa kwa vitambaa, wakimsikiliza mwalimu aliye katikati yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye kompyuta mpakato juu yake na pazia, kundi la watu wazima waliosimama mbele ya bango kwa ajili ya kupata elimu.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao. Watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa ndani ya chumba huku wakisikiliza kwa makini mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la wanawake watu wazima waliosimama pamoja na waliokaa chini ya hema, wakitumia cherehani kushona kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima mwanaume na mwanamke mmoja waliosimama chini ya hema, wakiangalia taa zinazowaka juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Dirisha, meza iliyotengenezwa kwa mbao kundi la watu wazima. Wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba. Wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu.

Kundi la watu wazima wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa na wengine wakiwa wamesimama, huku wakiandika kwenye ubao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma. Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, pamoja na mwalimu aliye mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume waliosimama kuzunguka meza ndani ya chumba, wakiangalia kifaa cha kisasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Watu wazima wanaume kwa wanawake waliokaa kwenye viti; kuzunguka meza iliyofunikwa kwa kitambaa ndani ya chumba, huku wakimsikiliza mwalimu aliye katikati yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mteja wa kike aliyesimama ndani ya duka, lenye kabati zilizo na vyumba vyenye ukubwa unaolingana zenye vitabu vya aina mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mteja wa kike aliyesimama ndani ya duka, lenye kabati zilizotengenezwa kwa mbao na kugawanywa kwenye vyumba vyenye ukubwa unaolingana, zenye vitabu aina mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto waliosimama, bembea zenye viti vilivyofungwa kwa minyororo na mabomba ya chuma, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, watoto wakiwa wanabembea, mwalimu anayetembea, vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, watoto wakiwa wamesimama, bembea zenye viti vilivyofungwa kwa minyororo, na mabomba ya chuma, vyumba vya madarasa, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chekechea.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, uzio uliyotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na vifaa vya michezo kwa watoto wa chekechea ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa nguzo zenye nyaya za umeme miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, barabara ya vumbi, maua, uzio uliotengenezwa kwa wavu wa chuma pamoja na viti vilivyo chomelewa kwenye bomba kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Jengo la ghorofa lililoezekwa kwa bati, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio wa nyaya za chuma wenye matundu madogo, nyasi fupi, bembea zenye viti vinavyo ning'inia kwenye minyororo kwa ajili ya kuchezeaa wanafunzi wa chekechea ili wapate elimu na ujuzi.

Karatasi jeupe lenye picha, namba na lililosahihishwa kwa Kalamu nyekundu kwa ajili yakufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ukuta mfupi uliojengwa kwa matofali, ngazi, maua, miti yenye majani ya kijani kibichi, jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe, wanafunzi waliokaa kwenye madawati na kuvaa sare za shule ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu wa kike aliye mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha na kupata elimu ya ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe na maandishi ya bluu mwalimu wa kike aliyesimama ndani ya chumba cha darasa, akiwa ameshika karamu na karatasi kwa ajili ya kufundisha watoto wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Vitabu vya kutunzia kumbukumbu vilivyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili upate elimu na ujuzi.

Kitabu kilichofunguliwa chenye maandishi, picha ya mwanaume aliyevaa koti na kanzu, na mwanafunzi mwenye sare ya shule; kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu wa kike aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Njia zilizojengwa kwa matofali madogo mauwa, nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kundi la watu waliosimama vyumba vya madarasa vilivyoezekwa kwa bati, kwajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi iliwapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mwalimu wa kiume aliye mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Vitabu vya aina mbalimbali, vyenye maandishi na picha kwenye majalada yake , vilivyo ndani ya kabati ,iliyotengenzwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa na kitabu kilichofunguliwa chenye maandishi meusi, na picha kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Mwalimu wa kike, aliyefunika nywele zake akiandika kwenye ubao wenye rangi nyeusi ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kufundisha watoto wa shule ya msingi, ili wapate elimu na ujuzi.

Magari, bustani zenye nyasi fupi na maua, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, jengo la gorofa, wanafunzi wakiwa wanatembea ndani ya shule, kwa ajili ya kifundishwa na kupata elimu ya msingi.

Mabomba meusi ya chuma, vyumba vya madarasa vilivyo na milango, madirisha, kuta zilizopakwa rangi kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, maua, jengo lililoezekwa kwa bati lenye vyumba vya madarasa vilivyo na mlango na madirisha na kuta zilizo na maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, kitabu kikiwa kimefunguliwa chenye maandishi na picha mbalimbali kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, maua, mabomba ya chuma, ngazi, jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili wapate elimu na ujuzi.

Karatasi jeupe lenye picha, namba, na lililosahihishwa kwa karamu nyekundu, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi; ili wapate elimu na ujuzi.

Uzio uliotengenezwa kwa mabati. Gari bovu. Nyasi fupi. Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na vyumba vya madarasa, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate ujuzi.

Viti na meza vilivyopangwa katika mistari ilionyooka ndani ya chumba cha darasa chenye ubao wenye rangi nyeusi, mlango kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ili wapate elimu na ujuzi.

Kiti na kabati lililotengenezwa kwa mbao, na kugawanywa kwenye vyumba vyenye ukubwa unaolingana. Lenye rangi nyeupe likiwa ndani ya chumba pamoja na vitabu vya kutunza kumbukumbu kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, mwalimu aliyesimama pembeni ya ubao, wenye maandishi na mchoro maalumu, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari, ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, makopo yaliyopandwa maua, jengo la ghorofa lenye ngazi na vyumba vya madarasa; lililoezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Viti pamoja na meza vilivyopangwa kwenye msitari ulionyooka, vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, ndani ya chumba cha maabara chenye madirisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, meza, viti, vilivyo katika mistari iliyonyooka, ndani ya chumba cha maabara chenye dirisha, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani; kundi kubwa la wanafunzi waliovaa sare, walimu wakike na wakiume walio ndani ya ofisi wakitumia vitabu vilivyo juu ya meza ya mbao, kwa ajili ya kuelekezana ili wapate elimu na ujuzi.

Wanaume wawili waliosimama, bahasha na mifuko ya plastiki iliyo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, maua, vyumba vya madarasa vyenye madirisha kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Meza, kundi la watu wazima waliovaa barakoa pamoja na wanafunzi waliokaa kwenye viti wakiandika ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza uliotengenezwa kwa mbao, viti wanafunzi wawili wa kike wakichagua vitabu kutoka katika kabati, ndani ya chumba chenye dirisha kwa ajili ya kusoma ili wapate elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma wenye matundu madogo na sweta ya rangi ya bluu yaliyoanikwa kwenye kamba, majengo yaliyoezekwa kwa bati kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, meza iliyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, walimu wa sekondari wakike na wakiume wakiwa wamesimama huku wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao, vyumba vya madarasa vyenye milango na madirisha vilivyoezekwa kwa bati, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, kabati iliyotengenezwa kwa mbao nakugawanywa kwenye vyumba vyenye ukubwa unaolingana, zenye vitabu vya aina mbalimbali pamoja na mwalimu wa kike aliechuchumaa ndani ya chumba kwaajili yakufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vyenye magodoro juu yake ndani ya chumba cha bweni, kwa ajili ya makazi ya wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake wengine, wakiwa wanafungua maboksi, pamoja na walimu wamesimama wakiwa wameshika vitabu mikononi mwao, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma. Ikiwa ndani ya chumba cha mabara chenye madilisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Mabomba ya maji, viti, meza zilizo kwenye mstari ulionyooka ndani ya chumba chenye dirisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Ubao, meza zilizotengenezwa kwa mbao, viti vyenye rangi ya bluu; vikiwa vimepangwa kwenye mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha, kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Jalada la kitabu lenye maandishi rangi ya njano na kijani, pamoja na picha ya mtaalamu wa afya akimsikiliza mgonjwa kwa ajili ya kufundishia watoto wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Viti, meza vyenye mabomba ya maji vikiwa kwenye mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha maabara, kilicho na madirisha kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo ili wapate elimu na ujuzi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vyenye magodoro, mapazia, meza, kiti vilivyo ndani ya chumba kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujisomea na makazi.

Wanafunzi wa sekondari waliovaa sare wakiwa wamekaa kwenye viti huku wakiandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza ndani ya chumba cha darasa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Kitabu kilichofungwa chenye maandishi na picha ya mtaalamu aliyendani ya maabara, kwenye jalada lake; kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Pazia, meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye madaftari juu yake, mwalimu wa kike aliyevaa barakoa na kukaa kwenye kiti ndani ya chumba, akiwa anasahihisha kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa sekondari ili wapate elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na chuma, wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti, wa kike kwa wa kiume, ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo, wakisikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mapazia, wanafunzi wa chuo, wanaume kwa wanawake, waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa kiume waliokaa ndani ya chumba cha darasa pamoja na mwalimu aliyesimama, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, zilizotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe, wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma, ndani ya chumba cha darasa wakimskiliza mhadhiri alie mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la wanafunzi wa chuo wa kiume kwa wa kike waliokaa kuzunguka meza ndogo, wakitumia simu na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wakiwa wamekaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu wa kike, aliye mbele yao kwa ajili ya kuwapa elimu na ujuzi.

Madirisha ya kioo, maua, wanafunzi wa chuo; wa kike kwa wa kiume, waliosimama na waliokaa, wakitumia kompyuta ndogo ya mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, miti yenye majanii ya kijani kibichi, wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kuzunguka kibweta kilicho nje, wakitumia kompyuta mpakato, simu kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma ndani ya chumba chenye dirisha la kioo, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Runinga inayowaka redio wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, chenye madirisha ya kioo wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wanaume kwa wakike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa , wakimsikiliza mwadhiri alie mbele yao, kwaajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wakike kwa wakiume waliyokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha la kioo na mlango uliyowazi, wakimsikiliza mhadhiri aliyembele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo; wa kike kwa wa kiume, waliokaa kwenye viti kuzunguka meza, ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha, ili wapate elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo wakimsikiliza muhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa. Wakimskiliza mhadhiri alie mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kujifunza na kupata elimu na ujuzi.

Meza wanafunbzi wa chuo waliokaa kwenye vitu vilivyo tengenezwa kwa mbao na vyuma, ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha huku wakisiikiliza kwa makini mwadhiri aliye mbele yao akiwafundisha kwajili ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao wa wanafunzi wa chuo, wa kike kwa wa kiume waliokaa, kwenye viti ndani ya chumba cha darasa. Wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wa kike kwa wa kiume wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha na kupata elimu na ujuzi.

Mzee mmoja akiwa kwenye mashamba yakiwa yamelimwa wakulima watatu mwanamke mmja na wanaume wawili wakiendelea na zoezi la upalililiaji.

Wanafunzi wa chuo waliovaa barakoa waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza muhadhiri aliye mbele yao kwaajili yakupata elimu na ujuzi.

Kabati iliyofungwa, meza ilitengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi yenye vitabu juu yake pamoja na hadhiri wakike aliyekaa kwenye kiti ndani ya ofisi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wa chuo ili wapate elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma; wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume, waliokaa kwenye viti ndani ya ukumbi mkubwa, wakitumia vitabu na kompyuta mpakato kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wa kike kwa wakiume waliokaa ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo waliosimama pamoja na waliokaa wakitumia kompyuta ndogo ya makato iliyopo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wenye jinsia ya kike walio kaa ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya chungwa, wakisikiliza kwa makini mwalimu alie mbele yao kwa ajiri ya kupata elimu na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeusi, meza zilizotengenezwa kwa mbao, chupa ya chai, kompyuta. Wanafunzi wa chuo waliokaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu wa kike aliye mbele yao kwa ajili ya kuwafundisha ili wapate elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye viti, huku wakiandika kwenye karatasi zilizopo juu ya meza, ndani ya ukumbi mkubwa kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti vilivyo katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo na mlango pamoja na mwalimu aliyesimama wakiandika kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo, wenye jinsia ya kike, wakiwa kwenye vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na mwingine aliyechuchumaa kwenye kabati ndani ya chumba kwa ajili ya makazi, ili waweze kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume waliokaa kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na mabomba ya chuma, vilivyo katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba cha darasa , wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele yao kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Runinga inayowaka, meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume wamekaa kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba cha maktaba chenye kabati zilizo na vitabu vya aina mbalimbaili wakijadili kwa pamoja kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wanafunzi wa chuo waliovaa majoho wakiwa wamesimama huku wakirusha kofia juu, baada ya kuhitimu na kupata elimu na ujuzi.

Mwalimu aliyevaa barakoa akiwa amesimama, meza, wanafunzi wenye makoti ya rangi ya bluu; wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakiandika na kutumia kompyuta mpakato, kwa ajili ya kupata elimu na ujuzi.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi ndani ya jengo katika viti ambalo lina madilisha na vioo wakija wana jadiliana kwa kutumia kompyuta ambayo ipo juu ya meza.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti; ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, huku wakiandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao yenye vifaa vya kisasa juu yake pamoja na wanafunzi wa kike aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolezwa, akiwa anavyotumia kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa. Wakitumia kompyuta kubwa zilizopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba, wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza kwaajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wawili wa kiume waliovaa, makoti rangi ya damu ya mzee. Wakiwa wamesimama ndani ya chumba chenye dirisha. Pamoja na mwalimu wao wakitumia vifaa ,vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo wakitumia vifaa vilivyopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Fundi aliyendani ya duka lenye bidhaa mbalimbali zilizotundikwa ukutani, huku akitengeneza kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Ubao wenye rangi nyeupe mwalimu aliyesimama wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti, wakitumia kompyuta ndogo ya mpakato na kubwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi wote wakiwa ndani mchumba cha darasa.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani; mwalimu aliyesimama na kuvaa barakoa wanafunzi wenye makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa huku wakiandika ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wakike alievaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolezwa, akitumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi wa kike waliovaa miwani na barakoa, huku mmoja akitumia moto kuchoma chuma kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa kike kwa wa kiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamesimama wakiangalia kifaa cha kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokata kwenye viti ndani ya chumba wakitengeneza vifaa maalumu vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Wanafunzi waliosimama pamoja na waliokaa, wakitumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza ndani ya chumba chenye dirisha, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa ndani ya chumba cha darasa wakiandika na kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanaume aliyevaa kizibao chenye rangi ya kijani pamoja na kofia, akitumia mashine ya kisasa ndani ya chumba kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi aliyekaa akiwa amevaa koti lenye rangi ya bluu iliyokolezwa ndani ya chumba, akitumia kuvaa cha kisasa kilichopo juu ya meza kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliyovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanaume aliyevaa kizibao chenye rangi ya kijani pamoja na kofia, akitumia mashine ya kisasa ndani ya chumba, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa ndani ya chumba cha darasa chenye dirisha na kabati liliotengenezwa kwa mbao, wakitumia kompyuta kubwa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi wakiume waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa, wakiwa wamesimama ndani ya chumba , huku wakitengeneza kifaa cha kisasa, kilichopo juu ya meza kwaajili ya kupata elimu na ujuzi

Wanafunzi waliovaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokolezwa. Wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa. Wakitengeneza vifaa vya kisasa vilivyo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani, mwalimu aliyesimama na kuvaa barakoa, wanafunzi wenye makoti ya rangi ya bluu iliyokolezwa wakiwa wamekaa ndani ya chumba, huku wakiandika kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi pamoja na tarakilishi kubwa.

Kompyuta, wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo; wakiandika na kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Kundi la watu waliosimama wakiwa wamevaa barakoa ndani ya chumba chenye dirisha, wakitumia mbao kutengeneza vitu mbalimbali kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa ndani ya chumba cha darasa, chenye madirisha ya vioo, wakitumia vifaa vya kisasa , vilivyopo juu ya meza kwaajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Wanafunzi waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye dirisha, wakiandika na kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza, kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.

Kabati iliyotengenezwa kwa mbao na kutundikwa ukutani; wanafunzi wawili wakiume na wakike waliokaa kwenye viti ndani ya chumba chenye madirisha ya vioo, wakitumia kifaa cha kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao, wanafunzi wa kike kwa kiume waliokaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wakisikiliza kwa makini kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Dirisha la kioo, viti, wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamesimama huku wakitumia kifaa cha kisasa kilichopo juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi na ujuzi.

Mwanafunzi wa kike aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolezwa akiwa anatumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kupata elimu ya ufundi pamoja na ujuzi.